Hawa watu wanajua watu wengi wanajua ili wafundishe watu wengi baadae ndio wafanye kazi yao na wafanye kazi yao shughuli ili wajue faida zake. Kila mahali wanatumia, shuleni wanatumia wakiwa shule, wakiwa hospitali, kila mahali.

Ni mahali ya kuuzwa na kufanya bishara hili watu wafaidike na mali ya ofisini. Kwa kuwa na watu kazini.

Huwa inatumiwa kila mahali, kwa shule kwa hospitalini kwa ofisini, ili wasaidie watoto, kwa shule wanasaidianga watoto ili watoe kwa result yao wanapofanya mitihani yao.